Hapa ni ofisi la huduma, na hapa kuna mfanyakazi ambaye amekaa nyuma ya tarakilishi ,anasaidia mzee huyu kujisajili katika mfumo mbali mbali ya serekali na, ofisi hizi za huduma zimesaidia sana katikaa nchi ya Kenya.

Hapa ni ofisi wa huduma na hapa kuna wafanyikazi watatu ambao wamekaa nyuma ya tarakilishi wakifanya huduma kufanya kazi zao mbalimbali. Kuna watu wawili ambao wanasaidiwa pale na wanasaidiwa kufanya huduma. Hii ni ofisi ambayo imejengwa kote nchini ili kusaidia katika huduma.

Huu ni uwanja wa riadha tunaona wanariadha wanaojitayarisha ili kushindana kwa mashindano ya mita mia nane, kuna mshabiki ambao wamejaa kila mahali, umati wa watu. Na pia kuna wafanyikazi ambao wanacunga wanariadha hawa.

Hapa hii ni uwanja wa mchezo wa mpira na hawa ni mashabiki ambao wanashabikia timu yao ya timu ya Bandari. Mashabiki hao wanaonekana kua wanasherekea mabao ambayo imefungwa na timu lao.

Hapa kuna wanaume wanne wanaume wawili wamekaa huku wakijazili watu kwa kazi fulani kuna mama moja anatia sahihi kwenye karatasi fulani mwanaume mwenine anasadia koshikilia kidole kwa kifaaa hicho cha mwanaume mwengine.

Hapa ni uwanjani na hapa kuna wachezaji ambao wanajitayarisha, wanafanya mazoezi kadhaa kadhaa, wachezaji hawa ni wa timu ya KDF, timu hii ni timu ya wachezaji kutoka jeshi la Kenya na wanacheza mpira kwa sababu ya talanta yao.

Hapa ni kwenye uga wa uwanja na hapa ni siku ambayo rais wa tano wa nchi ya kenya mweshimiwa William Ruto alikuwa anaapishwa kuwa rais wa kenya ,na hapa kando yake kuna jaji wa kenya moja wao wa jaji wa kenya na kando yake kuna bibi yake Rachel Ruto ambaye alisaidia katika uapishaji.

Hapa ni ofisi ya huduma na hapa kuna wafanyakazi ambao wanafanya ziara na watu wengine hapa. Hapo kuna mtu naye amekaa hapa amekaa chini, ni mfanyakazi wa huduma hapa na anapiga hotuba na watu hawa ambao wanafanya ziara hii.

Hapa ni uwanjani utapata wale mashabiki ambao wamekuja kushangilia timu yao, hii ni timu ya Gormahia na timu hii iko na mashabiki wengi sana. Wao wanafika kila wikendi kushabikia timu yao inapocheza kwenye ligi ya Kenya. Tunaona mashabiki ambao wamejipaka rangi kwenye mwili yake na ameandika Gormahia.

Hili ni uga la uwanja na hapa kuna mashabiki wa nchi mbalimbali kuna wazungu pia na kuna wakenya. Wakenya wanashabikia timu lao ya raga wakenya tuliibuka washindi kwa mchezo iliyopita ambayo ilikuwa ya raga.

Watu hawa wako uwanjani , wako kwenye uwanja wa mpira ni mashsabiki wa timu fulani, kwa vile imeandikwa kwa nguo zao ni mashabiki wa timu ya Kenya, na watu hao wanasherehekea bao.

Hapa kuna rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagu na jaji mkuu wa Kenya Martha Koome wakiwa na jaji aliyekuwa wa kitambo Justice Maraga na pia kuna mwanamke fulani ambaye pia ni jaji mkuu wa Kenya.

Hatu hao wamevaa sare ambazo zinafanana. Huwa ni mawakili. Wengine wamekaa chini ili wengine wamesimama. Wakili hawa hufanya kazi ya kutatua migogoro kati ya wananchi walio na mashida mbalimbali wanawapelekea wanafanya kazi hiyo.

Hii ni ofisi kuu la huduma Kenya, hao ni wafanyikazi ambao wamesimama mbele yake, wamevaa sare ambao zimefanana na wanaume na wanawake, wanafanyikazi hawa wanasaidia wakenya kupata huduma mbali mbali.

Huu ni uga kwenye kiwanja wa mchezo wa mpira. Hapa tunaona mashabiki wengi sana ambao wamekuja kuangalia mchezo wa mpira. Na kuna timu mbili hapa. Moja huwa huvaa sare ya manjano, mwingine huvaa sare ya kijani kibichi. Mchezaji mmoja ana mpira na mwingine anakimbiza.

Hapa kuna wanawake watatu ambaye wamekaa nyuma ya tarakilishi, kwenye tarakilishi hizi kuna picha ambayo wanaangalia kutibitisha na pia kufanya masahihisho ya kazi yao.

Kituo cha huduma cha serikali. Kuna watu walio ndani ya kaunta mbalimbali wanaotumia kompyuta kuhudumia wateja. Wateja wengine wamekaa kwenye viti ya foleni wakigonja kuhudumiwa na wameshikilia karatasi mbalimbali.

Huyu ni rais wa kitambo mheshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa amesimama na mwanamke mwingine wamesalimiana. Hapa ni kampeni za uchaguzi wa mnamo wa mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu katika uchaguzi, hapa kwa urais alishinda.

Mashabiki hao ni wa timu la gormahia. Wanakimbia, wengine wanakimbia kuonyesha furaha. Kuonyesha kuwa wanasherekea. Wengine wamepanda kwenye matatu maarufu nganya wanaonekana kwamba wanasherekea ushindi.

Hapa ni uwanjani na hawa ni mashabiki wanaoshabikia timu ya michezo mbalimbali kama vile kandanda na riadha. Kuna mashabiki wengi sana na mashabiki huudhuria michezo hizi kwa sababu mchezo hufurahisha na pia husaidia kusukuma wakati

Hili ni cheti cha kuzaliwa inalo onyesha kua mtu ni mwenyeji wa nchi ya Kenya. Kwa mfano, cheti la mtu huyu linaonyesha kua, mtu huyu ni mwenyeji wa kaunti ya embu na huweza kua ni sehemu ya kaskazini mwa Embu.

Hapa tunaona majaji watatu wa nchi ya Kenya. Kenya huwa na Jaji saba, majaji saba ambao wakilisha Kenya katika kortini. Moja ni jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome na kuna majaji wengine wawili ambao wapo na yeye.

Hapa ni mahali pa usajili, hapa tunaona watu watano, kuna wanaume wanne na mwanamke moja, kuna wanaume ambao wanajisajili kwa karataasi fulani, watu hao wanajisajili kwa vitu mbali mbali za serikali.

Hapa ni uga wa uwanja na hapa ni kuna mashabiki ambao wanashabikia timu yao ya mchezo wa kandanda. Mashabiki hawa hufika kwenye michezo kila wikendi ili kushabikia timu zao ambazo zinacheza kandanda na mchezo wa kandanda hufurahisha watu sana.

Hii ni timu ya raga ya Kenya na timu yetu ya raga iliibuka washindi katika michezo ya mnamo wa mwaka uliopita ambao walicheza kati ya Africa kote, na walicheza mashindano wa kushindana katika county zote za Africa na waliibuka washindi walipocheza finale na Uganda.

Hii ni uwanja ya mpira na pale juu Kuna mashabiki ambao wamekaa chini wakaangalia mchezo huu . Hapa kuna timu mbili ambazo zinashindana kwa nia na hitaji mbalimbali. Kuna tibu ambayo imevaa jezi ya rangi nyekundu na kinyaai nyeusi, ingine imevaa jezi ya rangi ya manjano . Wachezaji hao wanashinda taji mbalimbali.

Hapa ni uwanjani ambapo tunaona timu moja ya wachezaji kumi na moja wakiji tayarisha . Timu yao wamevaa jesi ya rangi ya samawati na hapa tunaona wanaongea kujitayarisha kwa mashindano ambayo yako mbele yao, hii ni mojawapo ya timu ya Kenya.

Ndani ya jukwaa hili, kuna watu wanne, kuna wanaume watatu na mwanamke mmoja. Wanaume wawili wamekaa chini kwenye viti huku wakisaini kwenye vikaratasi fulani ambavyo viko kwenye meza, pia kuna maikrofoni kando ya mtu mmoja.

Hapa ni uwanjani na Hapa kuna mashabiki ambao wanashabikia timu yao ambao ni timu ya Bandari. Timu hizi ni timu ambazo zina cheza katika ligi ya Kenya ambao ni mashindano yanayo anyway kila mwaka, mashindano hayo yanafanyika kila wiki.

Hapa ni uwanjani kwa timu ya voliboli. Hapa kuna wasichana ambao wanacheza mchezo huu. Kuna timu mbili moja imevaa jazi ya nyeupe, ingine imevaa jazi ya kijani kibichi. Timu ya voliboli ina wachezaji sita ambao wanashindana kwa mchezo huu.

Huu ni uwanja wa michezo ama uga wa michezo. Hapa tunaona mashabiki wengi sana ambao wamekuja kushangilia timu zao tofauti tofauti na kuona michezo yanayoendelea na juu yao kuna viongozi mbalimbali ambao wametengewa pahali pao pa kukaa pia wamekuja kuangalia michezo.

Hawa ni wachezaji wa timu ya voliboli wa nchi ya kenya hii ni timu ya wasichana na wanawakilisha kenya kwa mashindano mbalimbali ya nchi ya kenya, hapa kuna wasichana wanne mmoja wao ameshikilia mpira ya voliboli mbili wengine wameinama huku wakipiga picha.

Kuna wanawake wawili ambao wamekaa hapa mbele na wamevaa sare ambazo zinafanana, wamekaa kwenye meza, huku wakisajili watu hawa kwenye rejista, huko nyuma kuna wengine wamekaa, wengine wamesimama, wengine wamevaa sare za huduma.

Mwanaume huyu ambaye amevaa suti ni rais mtukufu wa tano wa nchi ya Kenya rais mweshimiwa William Samoei Ruto akiwa na jaji mkuu wa Kenya Martha Koome akiwa ametoka kwenye koti kuu ya Kenya baada ya Martha Koome kuapishwa kwenye kazi.

Hapa ni ofisi la huduma ambazo zimejengwa kote nchini, kila mahali katika nchi yetu ya Kenya, hapa mtu hupata usaidizi katika sekta mbali mbali, kama vile kilimo, biashara, shuleni, hospitalini, watu huwasadia kurejista fomu mbali mbali.

Hi ni uwanja wa mpira na hapa Kuna wachezaji ambao wanajitayarisha juungia mechi ya mpira. Mechi ya mpira huchukua muda wa dakika tisini na nusu ya dakika kumi na tano. Mchezaji ambao wanacheza mpira kila mmoja ni timu ya watu kumi na moja

Hapa kuna mashambiki ambao wanatembea wakisherehekea. Mashambiki hao ni mashambiki wa timu ya Gor Mahia, wamevaa jazi ya rangi ya kijani kibichi. Mashambiki hawa wanaeda katika uwanja wa kadada ambapo wataeda kushambikia mchezo ambao utakoendelea.

Hapa ni uwanjani na hapa tunaona wanaume sita ambao wamevalia jazi ya rangi ya samawati. Hii ni timu ya bandari ambayo ni moja wapo ya timu ambazo zinacheza lingi kuu ya Kenya na timu hawa ushindana kila mwaka.

Hapa ni ofisini mwa serikali na hapa tunaona aliyekuwa akuania kiti cha urais mheshimiwa Raila Odinga, akiti saini kwenye dokiumenti fulani, nahapa pia kuna mtu ambaye amekaa chini ambaye ni mfanyi kazi katika ofisi hili, pia kuna mwanamke ambaye amkaa hapa kando.

Hili ni ofisi la huduma ambapo tunaona wafanyakazi watatu na mbaba mmoja ambaye amevaa suti. Moja amekaa kwenye tarakilishi akifanya kazi zao na wawili ambao wamesimama hapo na wanaongea na wafanyakazi huu na wanapiga hotuba.

Hapa ni ofisi ya Huduma na hapa kuna wafanyikazi watatu ambao wamekaa chini kwenye tarakilishi zao. Mbele yao kuna watu ambao wamesimama, kuna mwanaume na mwanamke. Mwanaume amevaa suti na mwanamke amevaa sare hizo hizo za wafanyikazi. Hawa wanaonekana kua ni wakubwa wanaohakikisha kua kazi inaendelea vizuri.

Kuna umati wa watu wengi wao nivijana inaonekana kuwa nisherehe katika stadium ya nyayo, kuna kijana mmoja kushikilia rununu mikononi mwake na amepiga picha kijana mwenzake ambaye amevalia kama kijana mtu mdogo sana.

Hapa ni ofisi wa wa huduma, hapa kuna wateja ambao wamekaa wakigoja kuudumiwa na wengine ambao wamekaa wakiendelea kuudumiwa. Wafanyakazi wengine wamekaa nyuma ya tarakilishi wakisaidia wateja hawa kusajili vitu mbali mbali katika serekali.

Hapa ni unjwani na hapa Kuna wachezaji kumi na moja Kuna ambao wamevaa jesi ambao inafanana wachezaji hawa ni wasichana na siku hizi wasichana wamepewa fursa ya kucheza katikati mashindano mbalimbali na pia wasichana kuwa na timu katika mchezo wa kandanda.

Hapa ni uwanjani kwenye uga la Nyayo. Hapa ni mashambiki wa timu ya Sportpesa. Mashambiki hawa wanaonekana wenye furaha. Mashambiki wanafika kila siku ili kushambikia timu ambayo inacheza siku hio.

Hili ni bodi la majaji wa Kenya ambayo ina majaji saba, na mkubwa wao ni jaji mkuu wa Kenya Martha Koome ambaye ako hapa mbele yetu ambaye amevalia glesi. Anahutubia watu kuhusu vitu ambavyo vimeendelea katika kotini.

Hii ni ofisi ya huduma kuna watu ambao wamesimama nyuma ya counter na kuna watu ambao wamesimama mbele ya counter hawa ni wafanyikazi katika huduma hii na wamevaa sare ambazo zinafanana. Hawa wafanyikazi hawa wanafanya uhakikishaji kuthibitisha kuwa kila kitu iko sawa.

Hapa ni bunga la uwanja. Hapa kuna timu mbili ambazo zinashindana. Pia kuna mashambiki ambao wanashambikia timu zao mbalimbali. Timu moja imevaa rangi ya kijani kibichi na ingine imevaa rangi ya manjano. Pia mlinda lango anavaa rangi tofauti tofauti ili atofautishwe na wachezaji.

Hapa ni chumba cha huduma, na hili ni ofisi la huduma , hapa kuna wafanyikazi ambao wamekaa nyuma ya talakilishi, wafanyakazi hao wanawasaidia wateja ambao wamekaa mbele yao, kujisajili na pia kusaidia kutengeneza masuluhisho za serikali.

Huyu ni moja wa wakili katika koti ya mlimani na wakili huyu anapika hotuba akongelesha wenzake kwenye koti hili na wanapea hotuba wakiongelisha maneno mbalimbali

Hii ni ofisi ya huduma almaarufu Huduma Center, watu ambao wamekaa kwenye foleni wakingoja kufikiwa ili waweze kuhudumiwa. Kuna wafanyikazi wawili ambao wamesimama, mmoja wao anaongelesha watu hawa mmoja wao amesimama akichunga foleni.

Hapa ni unuga la uwanja na hapa kuna mashabiki wamekaa chini, mashabiki hao wanashabikia timu zao mbalimbali timu za kandanda. Ingine amevaa kofia za Kenya kuonyesha kua kuna mchezo ambao timu ya Kenya inacheza.

Hili ni mkutano la serikali, hapa kuna wafanyikazi watatu ambao wamevaa sare ambazo zimefanana. Wamevaa maski ili kujikinga dhidi ya magonjwa mbalimbali kama korona, wanaonekana wakihudumia wateja mbalimbali, pia kuna majukwaa ambazo zinafunika watu wakihudumiwa.

Hapa ni uwanjani na hapa tunaona mashambiki wa timu ya Kenya. Mashambiki hao wengine ni mashambiki wa timu ya Tusker na wameeda uwanjani kushambikia timu zao mbalimbali ambao wanashindana katika mashindano yao mbalimbali.

Hapa ni uwanja wa mchezo wa mpira na hapa kuna timu mbili ambazo zinashindana katika mchezo. Kuna timu ambayo imevaa jazi ya rangi ya kijani kibichi na kuna timu ambayo imevaa jazi ya rangi ya manjano. Timu hizi zinashindana kwa watu kumi na moja.

Hapa kuna jukwaa na mbele yake kuna wafanyikazi watatu ambao wanasaidia katika usajilishaji, mmoja wao anasaidia mwanamke huyu kujisajilisha katika kazi hii ambayo inaendelea almaarufu kazi ya huduma service katika nchi ya kenya.

Hapa ni uwanjani na hapa ni uga wa uwanja. Kuna mashabiki wengi sana ambao wamasherehekea timu yao hawa ni mashabiki ambao wamekuja kuangalia michezo mbalimbali ambayo wanacheza na wanashangilia timu yao. Hii ni timu ya kenya kulingana na nguo ambao washabiki wao wamevaa.

Hapa ni uwanjani kwenye uga la uwanja na hapa tunaona mashabiki wengi sana pale nyuma, pia kuna mwanamke ambaye ni shabiki wa timu ya Kenya, amevalia glovsi na ameshikilia bendera kwenye mkono wake, ni bendera ya Kenya hapa ni mashindano ya uwanja kwenye uwanja.

Hapa ni ofisi kwa huduma, na hapa tunaona wafanyikazi watano, kuna mmoja ambaye amekaa kwenye dawati la usaidizi na kuna mmoja ambaye amesimama. Kando yake kuna mwingine ambaye amevaa suti na kuna mwingine ambaye amesimama huko nyuma, hii ni hususi ya kuhudumia watu mbalimbali.

Hapa ni uwanjani na hapa kuna timu ambazo zinashindana katika mchezo ya kadada. Kuna timu ambayo imevaa jazi ya samawati na kuna timu ambayo imevaa jazi ya manjano. Timu hizi ni za timu ya watu kumi na moja ambao wanashindana kwa kufungana mabao.

Hapa ni uwanjani kwenye uga la uwanja na hapa ni uwanja wa kandanda, uko nyuma kuna mashabiki ambao wanaangalia timu hii, kwenye timu hii kuna timu ambayo imevalia jezi ya rangi ya samawati na nyeupe, timu ingine imevalia jezi ya rangi ya manjano na hapa wanashindania mpira.

Hapa ni ofisi la huduma katika nchini Kenya, tunaona kuna dawati la huduma, kuna wafanyi kazi wawili hapo moja amekaa chini mwingine amesimama na tarakilishi, na watu wanaohudumiwa hapo, wengine wamevaa suti na pia kuna wafanyi wengine ambao wamesimama huku nyuma.

Hiki ni kituo cha huduma kama vile ilivyoandikwa kwenye mbao ambayo tunaona kwenye picha. Kuna wanaume wawili ambao wamevaa sare ambazo zinafanana wanaongea na mwanamke ambaye amevaa sare hiyo hiyo kumaanisha kua wanafanya kazi pamoja.

Hapa ni uwanja wa mpira, hapa tunaona washabiki, wakishabikia timu yao ya Gormahia, timu hizi hucheza kila wikendi na kuna timu ishirini kwa ligi ya mpira wa Kenya anashindania kushinda ligi ya Kenya.

Hapa ni uwanja wa Nyayo Stadium tunaona washabiki wanaosherekea timu zao sifuatazo, tuna Rais mkuu wa jamhuri ya Kenya William Ruto, na viongozi wengine wanne wakisimama huku wakishangilia timu zao wanaoshabikia.

Hii ni uwanja wa mpira nyuma kule Kuna basi ambayo imetumika kuleta wachezaji hawa , hawa ni wachezaji wa timu wa kandanda na wako Kwa machezo ya mashindano ya mbalimbali ni binu ya timu mbalimbali katika nchi ya Kenya.

hili ni kikao la mkutano katika county ya Nairobi, hapa kuna aliyekuwa governor wa Nairobi kitambo, Mike Sonko akiwa na wafanyikazi wenzake wakiwa wamevalia nguo ambazo zinafanana ya rangi ya nyekundu wakiwa kwenye mkutano.

Hapa ni uwanja wa nyayo na hapa kuna mchezaji wa kuruka ambaye ameruka na kupiga teke mchanga, huu ni mchezo ambao hufanyika kila mnamo wa kila mwaka katika nchi ya Kenya , mashindano haya hufanyika katika uga wa nyayo.

Hili ni kiwanja ya wanariadha kuna mashabiki wengi sana ambao wamekuja kuangalia mashindano mbali mbali. Hapa kuna wanariadha watatu wa nchi ya kenya ambao wanaonekana wakisherehekea kushinda taji mbali mbali.

Huyu ni jaji mkuu wa Kenya, jaji Martha Koome, akiwa na majaji wenzake wawili, Martha Koome alikuwa anaapishwa awe jaji wa Kenya, awe mkuu wa jaji wa Kenya na hao majaji wengine wanasaidia katika uapishaji.

Watu hawa wako kwenye kampaini katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na kumi na saba ambapo Raila na kalonzo waliwania uongozi katika nchini kenya. Uchaguzi hufanyika kila baada ya miaka tano katika nchi yetu.

Hii ni ofisi ya huduma hapa tunaona wanaume watano, mmoja wao amesimama akiongelesha mwanamke mwingine amabye ameshikilia mtoto wake mkononi anamwonyesha kikaratasi kwenye mkono inaweza kuwa anamfunza jinsi ya kujisajili kwa kitu fulani ama kampuni fulani.

Hawa ni moja wapo wa timu ya Kenya ya ligi ya Kenya, tunaona wameshinda kikombe hawa pia ni wanaume ambao wanasherehekea kushinda kikombe, ligi huchezwa kila mwaka, na wanaibuka washindi wanashinda ligi hio na pesa fulani.

Hawa ni mawakili ambao wamesimama mbele cha kiti cha rais wakili huu ni Kalonzo Muswoka na na wakili wengine ambao mbele ya kotii kuu ya Kenya wakipiga hotuba mbalimbali.

Hapa ni uwanjani wa kandanda na hapa kuna mashabiki ambao wako kwenye uwanja huu, kuna mama moja hapa ambaye amevalia jezi ya timu ya bandari, yeye ni shabiki wa timu ya bandari, mashabiki hawa huenda kila siku ili kushabikia matimu mbali mbali.

Hapa ni ofisi ya huduma, na hapa kuna watu waliopanga foleni huku wakingoja kufanyiwa huduma na wafanyikazi wanaofanya kazi huku. Na hapa pia kuna askari ambaye ameshikilia bunduki akichunga foleni apange kwenye ratiba. Askari huyu kazi yake ni kuchunga ili watu waeze wasiruke foleni.

Hapa ni mahali pa huduma, kuna matarakilishi na kuna, msichana moja ambayo amekaa kwa tarakilishi yake, na kuna watu wanne wamesimama mbele yake, wakizungumza na yeye wamevaa sare ambazo zinafanana, kuonekana kwamba wanafanya kazi ambayo zinafanana.

Hapa ni ofisi mwa huduma na kuna wafanyi kazi ambao wamesimama mbele ya mwanamke fulani, mwanamke huyu ni mfanyi kazi pia na anafanya kazi kwenye tarakilishi hiki na amesukuma akitoa hotuba na wafanyi kazi wengine hao, wamevaa sare ambao zenye zinafanana kuonyesha kuwa wafanyi kazi wa huko.

Kuna wafanyikazi wawili ambao wamevaa mashati nyeupe. Wamekaa kwenye madawati ambayo kuna tarakilishi na wamekalia kwenye viti. Mbele yao kuna viti mbili ambavyo wahudumiwa hukalia wanapohudumiwa. Wafanyikazi hawa ni wa KCA.

Kuna umati wa watu ambao umekaa kwenye viti wakiskiza mtangazaji aliye mbele yao. Watu hao wamevaa nguo ambazo zinafanana kuonyesha kuwa wanafanya kazi kwenye huduma hii. Mbele yao kuna viongozi wawili na moja wao anawahutubia. Kuna viti mbele yao na pia kuna viti ambao wanakalia.

Hii ni mkebe wa kurusha takataka, mikebe hii ni muhimu sana katika mazingira, ili kuzuia mchafuko wa mazingira, mkebe hizi hupatikana katika hospitalini kwa maofisini hadi manyumbani, mikebe hizi huekwa ili ya kutupa matakataka ili kuzuia uharibifu wa mazingira.

Hapa ni jangwani, na kwenye jangwa hili kuna matakataka ambayo imetapakaa kila maali, takataka hutupwa kwenye janga kwa sababu watu hufikiria kuwa, kwenye jangwa hakuna mtu anaishi, kwa vile wanatupa takataka huku. Kuna wanyama ambayo huishi jangwani, na huadhiriwa na takataka ambavyo vinatupwa na watu kwenye jangwa.

Hii ni ofisi ya Huduma na kuna wanawake wawili moja anafanya kazi ya huduma na mwingine anahudumiwa na pia kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama akiwa anazungumza na mwanamke ambaye ako ndani wenye wanafanya kazi ya huduma.

Hapa ni ofisi cha huduma cha Kenya almaarufu Huduma Centre. Hapa kuna watu wanne ambao wamekaa nyuma ya tarakilishi, watu hao wamevaa sare ambazo zimefanana watu hawa ni maafisa wa huduma Centre ambao wanasaidia huduma.

Hii ni ofisi la usaidizi na hapa kuna watu ambao wako kwenye foleni. Watu hawa wanasaidika kujisajili kwenye kiwanda hii. Na kuna wafanyikazi wawili, mmoja wao ni mwanamke ambaye anawapea karatasi watu hao ambao wanajisajili kwenye kiwanda hiki.

Hiki ni kiwanja cha mchezo wa mpira, kuna mashabiki wengi sana huko nyuma amabo wamekuja kuangalia mchezo huu. Kuna timu mbili ambazo zina wania ushindaji na timu ya sare ya kijani, na timu ya sare ya samawati na nyeupe. Hii mchezo ya mpira huchezwa kila wikendi katika mashindano.

Hapa ni uwanja wa nyayo katika Kasarani na hapa ni uapishaji wa rais wa nne wa nchi ya Kenya rais Uhuru Kenyatta na kando yake kuna bibi yake Margaret Kenyatta ameshikilia kitabu cha kijani kibichi mikononi mwake.

Hapa ni pahali pa huduma ,kuna wafanyikazi wanne na wawili wamekaa chini kwenye meza wengine wawili wamesimama. Kuna askari mmoja ambayo anahudumiwa na mwingine ambaye ako kwenye foleni akingoja kuhudumiwa.

Hapa ni uwanjani, na hii ni uwanja wa kandanda. Hapa kuna timu mbili ambazo zinashindana. Timu moja imevaa jazi ya rangi ya nyeupe, na timu nyingine imevaa jazi ya rangi nyekundu. Timu hizi ushindana kila mwaka na kwenye ligi ya kenya na ushindaji wa kikombe.

Rais mtukufu wa nchi yetu ya Kenya William Ruto amesimama na jaji mkuu wa kenya Martha Koome wakipiga picha katika uapishaji wa mwaka uliopita ,rais akiwa ameibuka wa kwanza wa mwaka uliopita, wamesimama katika uwanja wa nyayo.

Rais mtukufu mheshimiwa Ruto na bibi yake Rachel Ruto wamesimama pamoja. Ruto ameshikilia bibilia mkononi mwake na Rachel Ruto ameshikilia kitabu kijani mkononi mwake . Ruto anaapishwa kuwa rais mtukufu wa jamhuri yetu ya Kenya.

Hapo kuna barabara na kando ya barabara hii kuna shimo ambalo limechimbwa na shimo hili lina maji machafu ambayo yanipata hapa. Hii ni shimo ambayo imechimbwa na serikali kama vile kwa vile ya maji kupita na shimo hii bado haijamalizwa kujengwa.

Hili ni chumba cha Huduma ya Kenya kuna wafanyikazi wanne ambao wamekaa kwenye tarakillishi na kuna moja ambaye amesimama na wateja watatu ambao wanafanyiwa huduma hapa kuna viti ambayo ni ya watu wanapanga foleni wakingojea kuhudumiwa.

Hawa ni wachezaji wa voliboli, na wachezaji hawa wanaonekana kuwa wameuibuka washindi kwa sababu wako na taji ya kikonga. Voliboli huchezwa na wachezaji watano na timu hii inaonekana imeibuka washindi.

Hapa ni ofisi la huduma, na hapa kuna wafanyikazi wawili, amabao wamekaa kwenye talakilishi zao, alafu mbele yao kuna mkuu ambaye amevalia suti, kando yake kuna mfanyikazi wa huduma, na hapa kuna wafanyikazi wawili ambao wamekaa kwenye talakilishi zao mbele zao.

Hili ni posta la jubilee lilotumika mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu, ambapo mweshimiwa Uhuru Kenyatta na mweshimiwa naibu wake Wiliam Ruto, waliwania kukua rais wetu wakenya pamoja na naibu wake.

Hawa ni mashabiki wa team ya Kenya na huko nyuma tunaona bendera ya ujerumani, hapa ni mashabiki waliokuwa katika nchi ya ujerumani na walikuwa wanashabikia team ya Kenya ya team ya raga wale ambao walikuwa machezano ya mashindano hapa kwenye nchi ya ujerumani.

Hapa ni pahali pa huduma kulingana na hiyo sare ambayo mwanamke huyu ambaye amekaa amevaa, anasaidia wanawake wengine watatu ambao wamesimama mbele yake wakizungumza kujisajili kwa karatasi flani hivi na anawaonyesha huku nyuma kuna watu wawili ambao wamesimama.

Kuna watu ambao wamekaa kwenye viti vya kungoja kusajilishwa. Mbele yao kuna wafanyikazi ambao wanapanga watu hao iliwakae kwenye foleni wakingoja mda yao ya kusajilishwa, nyuma yao kuna mfanyikazi moja kwenye tarakilishi na anasajilisha watu hao.

Hili ni ofisi ya huduma na hapa Kuna wafanyi kazi ambao wemeka tarakishi huku walifanya kazi zao na wamefaa sare zinasofanana mbele yao Kuna watu wanaakikisha wanafanya kazi Yao vizuri maofisa wanaofanya kazi ya huduma na Kuna foleni ambo watu wano ngonja kufanyiwa huduma.

Hili ni ofisi la huduma na kwenye ofisi hili kuna watu ambao wameka chini kuna wale watu ambao wamesimama na nyuma ya watu ambao wameka chini kuna wafanyikazi ambao wanatufanya kazi ya kufanyia kazi hawa kwa huduma wafa watu hawa wanangoja huduma na wengine wameshikilia karatasi za huduma

Hii ni posta la kampeni la mwanamke anaitwa Rachel Shebesh ambaye alikuwa anawania kiti cha women rep katika kaunti ya Nairobi. Mwanamke huyu anasema kuwa anasimamia amani ya Kenya na pia anasimamia ungwana wake.

Hapa ni uwanja Kuna mpira Kuna watu wanashindana Kuna timu ambaye Ina jesii nyekundu na Kuna timu Ina jasii ya kijani timu hizi zinashindania taji mbalimbali mbalimbali na Kuna mashabiki ambaye ni wengi wamekaa kwenye viti pale nyuma.

Hapa ni pahali pa huduma kuna wanawake wawili ambao wamekaa wakisajili watu wanaokuja kupokea huduma na kuna mwanamke mmoja ambaye anashikilia kikombe mwanaume mwingine anakaa huku akitaka kusajili karatasi.

Hapa kuna kibanda cha kuuza mayai na kuna mwanamke ambaye ameshikilia mwavuli, ambayo amepewa na maafisa hawa wa serikali. Maafisa hawa wanasaidia katika kampeni ya women rep ya Millicent Omanga, ambaye alikuwa anawania kwa kiti cha usaidizi wa wamama katika kaunti ya Nairobi.